Wakulima wawili wanaonekana wakiwa katika shamba; wakilima katika shamba ambapo kuna mboga zilizokuwa zimepandwa kwa sehemu tofauti, tofauti. Pia wakulima hao ni mwanamke na mwanamume.

Hapa naona mtu anayeshugulikia mkusanyiko mkubwa wa ndizi ambazo ni zao za kilimo. Huu ni mfano wa zao la kilimo cha kuleta fedha ama cha kibishara ambapo ni mazao yanayolimwa kwa ajili ya kuuza na kupata kipato badala ya matumizi ya familia tu.

Shamba liliojaa mimea ya karoti ambayo watu wamevuna na wanaziweka kwenye mifuko. Kuna watu wawili wanaojihusisha na shughuli ya kuvuna karoti, mmoja anavuna na mwingine anaandaa karoti kwenye mfuko. Wamevaa mavazi ya kawaida ya kazi ya shambani kuonyesha kwamba ni shughuli za kilimo kila siku.

Tunaona dawa za minyoo kwa wanyama hasa mbwa na paka. Sanduku limeandikwa jina la dawa hio, huku likieleza kuwa ni dawa la kuwauwa minyoo kwa mbwa na paka. Dawa hii ni ya matumizi ya mifugo na husaidia katika kudhibiti magonjwa yanayotokana na minyoo kwa wanyama na kufugwa manyumbani.

Tunaona mkulima aliyesimama katikati ya mimea ya mboga, inayolimwa katika mifuko ya plastiki, au container . Hii inaonyesha sehemu ya kilimo cha mboga, au uzalishaji wa mboga, kwa kutumia mbinu za kisasa za ukulima ndani ya maeneo madogo.

Hili ni soko ambalo kuna mchuuzi anayeonekana akiuza bidhaa sokoni kama vile nyanya, vitunguu na pia nyanya zimepangwa katika kreti tofauti tofauti. Kuna viazi vilivyopangwa pia. Pia kuna watu wengine ambao wanaonekana katika soko hilo.

Kuna soko la wazi lenye watu wengi likiwa na bidhaa nyingi za kilimo kama nyanya, pilipili, matunda, viazi, ndizi na nafaka. Watu wanaonekana kuwa nai wauzaji na wanunuzi wakiwa kwenye shuguli za kibiashara. Bendera ya nchi ya taifa ya Nigeria pia inaonekana juu ikiashiria kuwa picha hii imechukuliwa nchini Nigeria.

Kuna gunia yaliyo katika rangi ya samawati, ambayo yamepangwa chini. Pia kuna gari aina ya Pickup lililoegezwa. Pia kuna watu waliokuwa wamesimama na watoto wengine pia. Mtoto mmoja anaonekana akiwa ameketi.

Hapa naona bustani ndogo enye mimea ya mboga za majani zimepandwa kwenye mifuko ya plastiki iliyojaa udongo, mimea hiyo inaonekana kuwa na afya nzuri na imepandwa kwa mpangilio mzuri. Bustani inaonyesha kilimo cha mboga ambacho kinaweza kua kwa matumizi ya chakula au biashara ndogondogo.

Naona mimea kama mahindi na maharagwe ikiwa imependwa pamoja kwa mchanganyiko shambani mazao haya ni muhimu kwa chakula na chakula bora kwa familia na jamii kwa ujumla kilimo cha mazao haya huchangia katika usalama wa chakula kukuza uchumi kwa wakulima na kutoa ajira.

Kuna shamba lenye mazao ya kijani kibichi yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri. Kuna vyumba vya vijijini upande wa kushoto, miti na vilima vya kijani nyuma. Mazingira yanaonyesha hali ya vijijini, huenda ni eneo lenye kilimo cha kujikimu au kibiashara. Hii inasisitiza umuhimu wa kilimo cha mazao ya chakula katika kuhakikisha lishe bora na usalama wa chakula.

Hapa mimea ambayo inaonekana imepandwa ni ya aina ya sukuma wiki, ambayo imepandwa katika sehemu tofauti tofauti. Pia mbele yake kuna nyasi inayoonekana kua imemea.

Mboga za aina tofauti tofauti zinaonekana kuwa zimepandwa mboga hizo ni kama vile kabegi pia kuna sukuma wiki na pia mboga hizo zimetapakaa na zimepangwa kwa mstari moja katika shamba.

Mimea inayoonekana kuwa imepandwa katika shamba. Pia kando yake kuna miti inayoonekana. Pia kuna nyaya za stima zinazoonekana katika shamba hili. Pia mimea imepandwa kwa sehemu tofauti tofauti ambapo pia kuna nyasi inayoonekana.

Watalii wanaoneka wakitazama maji yanayo tiririka kutoka juu mwa mlima. Pia kuna miti ya aina tofauti tofauti inayonekana. Pia kuna mwelekezi anayeonekana akiwaelezea.

Ninaona njia ya udongo inayoelekea ndani ya msitu au eneo lenye miti mingi. Kuna mtu moja ambaye anatembea hua anakaribia kwenye njia hio akiwa katikati ya msitu. Pande zote za njia kuna picha ya miti mirefu na majani mengi ya kijani yanayoonyesha kuwa eneo hilo lina uoto wa asaili. Anga inaonekana kuwa buluu ikiwa na mawingu machache ni jambo linaloonyesha hali ya hewa ni nzuri.

Wakulima watatu wanaonekana katika shamba ambapo wamechuchumaa, ambapo pia wakulima hao wanaonekana wakiyapanda mimea yao, katika shamba, pia kuna mimea iliyopandwa katika shamba kwa sehemu tofauti tofauti.

Kuna matawi ya miti yenye matunda yenye rangi ya machungwa na nyekundu. Matunda haya yanaonekana kua katika hali nzuri, yakiwa tayari kuvunwa au yakiendelea kukua. Majani yana rangi ya kijani angavu, ikionyesha afya ya miti.

Kuna mti wenye majani ya kijani, na matunda madogo madogo yanayofanana na limau au machungwa. Mazao haya ni sehemu ya kilimo cha matunda ambacho ni sehemu muhimu ya kilimo cha bustini au kilimo cha mboga. Sekta hii uchangia sana katika lishe bora na uchumi wa wakulima.

Mti wenye matunda mengi, huenda ni mti wa mchungwa ukiwa umepandwa kwenye bustani au shamba. Mti umezungukwa na kuta ndogo za chini zinazoninda. Mazingira yanaonekana wazi ya asili yakiwa na nyasi na anga ya buluu, hii inaonyesha kilimo ya bustani au bustani za matunda.

Kuna aina tofauti ya maua yenye rangi mbali mbali kama njano, nyekundu na pinki. Maua haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri yanayoashiria bustani nzuri. Maua yamepandwa kwenye eneo lililo wazi na lina mwanga wa jua. Kuna majani na udongo unaonekana chini ya maua. Naona umbo hili linaonyesha umuhimu wa kilimo cha bustani katika kuunda mazingira mazuri na yenye mvuto.

Hapa naona mfumo wa bustani la kisasa, kuna sanduku la plastiki yenye mimea ya kijani na chini yake kuna ndoo yenye maji ya njano na samaki ndani, kuna mabomba yanaunganisha sehemu hizi mbili, linaonekana kama Aquaponics au Hydroponics

Naona kijana akinyunyizia maji mimea inayokuwa kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponics mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na shimo na kupangwa kwa safu. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi.

Hapa naona mfumo wa kilimo wa kisasa unaoitwa hydroponic farming . Mimea imelimwa kwenye boxi lenye kifuniko cha plastiki cha manjano, na majani yake yanatoka kupita mashimo kwenye kifuniko. Ndani ya boxi kuna maji yenye virutubisho maalum badala ya udongo. Kuna bomba jeupe la plastiki linaloelekea kwenye pampu ya hewa ambalo linasaidia kuingiza oksijeni ndani ya maji ili mizizi ya mimea ipate hewa safi. Mfumo huu husaidia mimea kukua haraka bila kutumia ardhi.

Hapa naona mfululizo wa vyombo vya mstatili vilivyopambwa mimea inayokua. Mimea hii imepandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Kuna bomba au njia inayotoririsha maji kwenye vyombo hivyo ili kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika. Nyuma kuna mimea mingine iliyopandwa kwenye mifuko au vyombo vingine.

Mkulima anaonekana akiyanyunyizia mimea yake maji ambapo mkulima huyu amesimama. Pia nyuma yake, kuna mabati yanayoonekana. Pia mkulima huyo ameshika bidhaa iliyoko na maji pia.

Huu ni ukulima wa mimea ambapo kuna mimea iliyopandwa na iliyopangwa kwa mstari mmoja mrefu .Mimea hii imeota ,imeota vizuri sana .Pia juu kuna karatasi iliyofunika mimea hii ili isichomwe na jua.

Kituo cha viwandani ambapo kunaonekana kuna shamba lenye safu ndefu za mimea iliyokomaa ambapo inaashiria ni mboga za majani kama vile kabeji kilimo hiki ni cha biashara na kinatumia mbinu za kisasa za upandaji na upangaji wa mimea ili kuongeza uzalisaji.

Huu ni ukulima wa kuku, ambapo kuna kuku wengi waliogawanyishwa kwa mistari ambapo wanaonekana kuwa wa kila, na pia kuku hawa wanaonekana kuwa wenye afya na kwenye nyumba refu iliyo kwa rangi ya samawati.

Ng'ombe wengi wanaonekana wakila. Pia ng'ombe hao wamegawanyishwa katika vitengo tofauti tofauti kutumia chuma ambazo zimewatawanya na pia kando yake, chini ya ng'ombe hizo kuna vyakula vilivyo mwagwa hapo.

Hii ni kilimo cha kabichi ambapo kabichi zimepandwa na kupangwa kwa nafasi nzuri shambani. Shamba limeandaliwa vizuri na mimea ya kabeji inaonekana kuwa na afya njema.

Hapa naona mfumo wa umwagiliaji maji ambapo maji yanatiririka kupitia bomba la plastiki lenye mashimo madogo madogo kwa ajili ya kumwagilia mmea mdogo uliochomoza kwenye udongo. Mfumo huu ni wa kumwagilia kwa njia ya matone unaolenga kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea kwa ufanisi. Udongo unaonekana kuwa safi na umechimbwa kwa ajili ya kupandia.

Shamba lililopandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kizuizi cha plastiki ambapo mimea inaendelea kukua. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini ya kizuizi hicho unaosambaza maji kwa kila mstari wa mmea. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuleta maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu unaosaidi kwa ukuaji mvizuri.

Tunaona kuna mfumo wa umwangiliaji maji shambani kukiwa na mabomba ya palstiki yakiyowekwa kwenye udongo. Mabomaba haya yana vidhibiti vya maji vinavyoweza kufungwa au kufunguliwa ili kudhibiti mtiririko wa maji katika shamba .Mfumo huu ni sehemu ya teknolojia ya kisasa inayosaidia kilimo kwa kutoa maji kwa ufanisi.

Hapa naona hamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Kuna bomba la umwagiliaji wa matone inayopitia karibu na mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyenyevu ishara kuwa mimea inapata maji ya kutosha. Teknolojia hii hutumia kuokoa maji na kuongeza usalishaji nyumabani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumiwa kumwagilia mimea shambani. Umwagiliaji huu unaweza kuwa wa njia mbali kama matone, mvua au mifereji ya wazi inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mashina ya mimea.

Hili ni mbuga la wanyama ambapo kuna maji yanayoonekana yakitiririka kwa mwendo wa aste aste, pia kuna nyasi inayoonekana. Pia mbele yake kuna miti inayoonekana kwenye sehemu tofauti tofauti.

Hili ni mbuga la wanyama ambapo tembo anaonekana akitembea, pia chini kuna nyasi inayoonekana, pia kuna mlima unaoonekana nyuma ya tembo huyu. Pia kuna miti inayomzunguka tembo huyu.

Naona mandhari ya asili yenye maeneo ya milimani na nyanda za chini. Kuna nyasi na mimea inayokua kwa wingi katika eneo hili ambalo linaonekana kuwa na hali ya hewa ya ukame au sehemu yenye mvua chache. Mandhari haya ni mfano wa mazingira ya pori au maeneo ya vijijini ambapo kuna mchanganyiko wa milima na mabonde.

Kuna samaki wanoishi kwa bwawa au chombo kidogo cha maji lakini haionyeshi mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi au kondoo ambayo ni kawaida kwa kilimo cha mfugo. Hili halihusiani na ustawi wa wanyama au mifugo bali inahusiana na ustawi wa samaki.

Kuna sungura wanaoonekana hapa. Sungura hao ni wa rangi tofauti tofauti. Sungura hao ni wengi sana, ambapo kuna nyasi inayoonekana mbele, na pia kuna ukuta unaoonekana uliozingira sungura hao.

Kuna ng'ombe akiwa shambani nyuma ya uzio wa waya. Ng'ombe huyo anaonekana kuwa wa maziwa, jambo linaloashiria aina mojawapo ya ufugaji wa kisasa wa ukulima. Ufugaji wa aina hii ni sahemu muhimu ya kilimo cha mifugo ambacho huchangia kwa kiasi kikubwa cha chakula, ajira na kipato kwa jamii mingi.

Naona mtu akiangalia au kumpa chakula mbuzi katika bweni la wanyama ,mtu huyu anaonekana anahudumia mifugo jambo linalohusiana na shughuli za kilimo au ufugaji.

Huu ni mzinga wa nyuki ambapo kuna nyuki wengi wanaoonekana wakiwa wametapakaa ambapo wanaonekana wakifanya kazi. Pia, kuna mbao inayoshikilia mzinga huu, wakifanya kazi zao.

Katika sehemu iliyofungwa kwa waya na chuma. Kuku ni sehemu ya shugli za ufugaji wa mifugo, waya ya chuma hutumiwa kuzuia kuku watoroke na pia kuwakinga dhidi ya wanyama wengine. Ufugaji huu unahusiana na ufugaji wa mifugo ambayo ni moja ya shuguli muhimu ya kilimo.

Kuna miche midogo midogo iliyopandwa kwa mistari inaonekana katika mabaki ya udongo au mifuko ya plastiki. Sehemu hii ni ya kilimo cha ndani kinacholinda mimea kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na wadudu. Mfumo huu huruhusu uzalishaji wa mbegu bora na mimea yenye afya kabla ya kupandwa shambani.

Kuna watu wawili mmoja amevaa koti ya maabara na mwengine amevaa shati la kawaida. Wanaangalia na kuguza mbuzi. Inaonekana kama mchunguzi au daktari wa mifugo anapima na kuangalia afya ya mnyama. Kuna bango nyuma yake lenye majina ya mashirika mbalimbali ya misaada. Huduma hii ni sehemu ya programu inayolenga kuzuia na kudhibiti magonjwa ya mifugo na kuboresha uzalishaji wa mifugo.

Kuna mnyama aina ya pundamilia ambaye amelala ardhini akiwa na jeraha au majeraha upande wa nyuma wa mguu. Mtu aliyevaa suti ya kijani na glavu anahudumiwa jeraha hilo kwa matumizi ya tiba ya wanyama. Inaonyesha enzi la huduma za wanyama likiwa ni matibabu ya jeraha kwa wanyama.

Tumbili wawili wameketi, wanaonekana wakiyala mapera, ambapo kuna tumbili mmoja aliye mkubwa na mwingine mdogo, mtoto wake, aliye, aliyeonekana akikula. Pia nyuma yake kuna tumbili aliyekuwa ameshika majani. Pia kuna mapera yaliyotapakaa chini.